Chuo cha kufundisha wanafunzi udaktari na kuishi jinsi ya kuishi vyema na afya njema. Pia jumba limepakwa rangi ya nyeupe na mistari ya hudhurungi na pia manjano. Huko nje mna gari.